Wizara ya afya inaedeleza ziada ya kuwapa wanafuzi wa shule ya msingi chanjo kutumia wahudumu wa afya katika shule mbalimbali za msingi ambapo kila mwanafuzi anapewa chanjo, hili kujikinga kutokana na maradhi yanayoabukizwa shuleni.

Tabasamu nzuri kutokana na kuwa na meno safi na yenye afya njema Ukifwata maagizo ambayo umepewa na daktari wako, itahakikisha kuwa una meno safi.